Eneo hili ni pana na lina nyasi na majengo. Hapa pana mazingira matulivu na yamepangwa vizuri. Sehemu hii inaonekana sehemu kama ile ya shule, nyasi imekatwa vizuri na ina afya.

Uwanja huu wa michezo ni wa watoto ulioko nje, pamoja na mandhari ya ujenzi na mimea. Pana bembea upande wakushoto wa picha, na bembea yenye nguzo za chuma za rangi nyekudu na nyeupe. Katikati kuna rami mbili za watoto, moja ni ya kijani na nyingine inasehimu ya bluu na manjano.

Hili ni bango la elimu linalohusu umuhimu wa maji na uhifadhi wake lenye kichwa maji ni uhai bango hili linaeleza vyanzo vya maji matumizi makuu ya maji matatizo yanayohusiana na matumizi na uhifadhi wa maji.

Wachezaji hawa wawili wa mpira wa miguu, wenye ulemavu, wanacheza kwenye uwanja wa udongo. Kila mmoja wao anatumia mikogonjo, kuendana na harakati za mpira, huku mmoja akiwa amevalia jezi nyekundu, na mwingine ya kijani.

Hii ni sehemu ya kuchezea. Sehemu hii imepangwa kama rangi ya Kenya nyeusi, nyekundu na kijani kibichi. Pana mwanaume ambaye anakuwa kwenye michezo ya long jumb na ameanguka kwenye mchanga.

Wanariadha hawa wa Kenya wanakimbia katika michezo. Mwanariadha mmoja ako nyuma na mwingine ako mbele. Aliye mbele ana shati ya nyekundu na aliye nyuma ana shati ya manjano.

Mwanamke huyu anatabasamu amevalia nguo kama zile za michezo miguu yake ni miguu ambayo imewekwa chuma na amevalia viatu vya rangi ya nyeusi na nyeupe jina la mwanamke huyu ni Asiya Sururu Mohammed.

Wanafunzi wanaonekana wakicheza ambao wamechorwa kwenye kitabu. Wanafunzi hawa wawili ni wasichana na mmoja ni kijana ambaye anaruka kamba. Kitabu hiki ni cha shuleni ambacho kimeandikwa Longhorn Methode de Francais .

Darasa hili ni Safi na limepangwa vizuri, limepangwa kwenye viti vya plastiki nyuma ya meza, viti hivi vimepangwa viwili viwili katika meza kimoja, chini pana vigae vilivyo wekwa vizuri.

Sehemu hii sana sana ni sehemu ya darasa. Pana maneno ya alfabeti kuanzia ma hadi ra. Chini ya maneno hizi za alfabeti , pana mwezi kuanzia Oktoba, Novemba na Desemba.

Hili ni bango la shule lenye kanuni na maadili, likiwa limepandikwa ukutani. Bango hili lina ujumbe kama In our school we obey the rules . Wanafanya kazi kama pamoja na wanaheshimu walimu.

Hii ni jengo lenye paa na rangi ya matofali na kuta za mawe na rangi ya manjano, madirisha hawa ni ya vyuma vya kijani kibichi na milango miwili ya mbao. Juu ya paa kuna sehemu iliyoinuka yenye madirisha madogo .

Eneo hili Lina mandhari ya shule, mandhari hii inaonekana kuwa haina baridi ikiwa na jua Kali. Panaonekana kuwa na milango ya bluu na madirisha yasiyokuwa yamefunikwa na ndizi.

Wanariadha hawa ni wanne na ni wa timu ya Kenya. wamevalia jezi zao zenye bendera ya Kenya, wamesimama pamoja na wanatabasamu. Mmoja wao amevalia miwani ya rangi nyingi juu ya macho yake na mwingine chini ya macho yake.

Mwanamke amevalia shati nyekundu na suruali nyeusi akiwa ameketi kwenye benchi la mazoezi ya kunyanyua vyuma kwa nyuma kuna vifaa vya mazoezi na kunyanyua vyuma vyuma vizito vyekundu hivi ni mazingira vya ukumbi wa mazoezi.

Eneo hili lina mandhari ya kijani, sehemu hii ni sehemu ya nje ya nyumba iliyo ndogo, nyumba hii ina paa na imetengenezwa kwa mawe, sehemu hii ya nyumba inaonyesha kuwa nyumba hii ina miti na imejengwa na ukuta kusunguka nyumba hii.

Sehemu hii kubwa imepambwa na nyasi katika sehemu vidogo vinne, mbele ya nyasi hivi ni nyumba kubwa ambayo ina milango za rangi nyekundu, sehemu hii ina mandhari kama ya shuleni.

Hii ni runo la karatasi za rangi mbalimbali, ambazo zina ingirishwa na kuwekwa ndani ya chombo. Rangi zinazo vutia kama pinki, buluu na manjano, na zambarao ziko kwenye rundo hili, ambazo ni za karatasi za ufundi au sanaa.

Hii ni sehemu ya darasa yenye mandhari ya kutumia. Pana viti vingi ambavyo vimeuganishawa na meza vyao. Sehemu ina vitarakilishi na sehemu ambayo inatumiwa kuandikwa kwenye ukuta.